Mkusanyiko wa kundi la watu wazima likijumuisha wanaume na wanawake, wakiendelea kumsikiliza kwa umakini na utulivu wa hali ya juu mwalimu wao, ili kuhakikisha wanajifunza kwa undani na ukaribu zaidi yale maarifa anayo wapatia mwalimu wao huyo.

Mkusanyiko wa watu wazima wanaojumuisha wanaume na wanawake, wakiwa wamekaa kwa utulivu na umakini wa hali ya juu, wakiendelea kumsikiliza mzungumzaji anaendelea kuwapatia semina ya mambo mbalimbali, yatakayowezesha kuweza kutatua changamoto mbalimbali zinazowakumba katika jamii zao.

Mkusanyiko wa kundi la watu wazima linalojumuisha wanaume kwa wanawake, wakiendelea kujifunza kwa ukaribu zaidi na umakini mkubwa, mambo ambayo yatakayowawezasha kuweza kutatua changamoto mbali mbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Mkusanyiko watu wazima ukijumuisha wanaume na wanawake, wakiwa wamekaa kwa utulivu wakiendelea kusikiliza mafunzo na maarifa mbalimbali wanaopewa na mwalimu wao; jambo ambalo linatarajiwa kuwapatia mafunzo itakayowezesha watu wazima hao, kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao hapo baadaye.

Mkusanyiko wa watu wazima unaojumuisha wanaume na wanawake wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa umakini na utulivu wa hali juu, mambo ambayo yatakayowawezesha kuweza kutatua changamoto mbalimbali zinazosibu jamii zao.

mkusanyiko wa kundi la wanaume na wanawake watu wazima wakiendelea kujifunza pamoja na mwalimu wao, mambo mbalimbali yatakayowezesha kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Mkusanyiko wa watu wazima wanaume kwa wanawake ,wakiendelea kumsikiliza mwalimu wao kwa umakini na utulivu mkubwa ,ili kuhakikisha anayadhibiti yale yote anayowafundisha mwalimu wao huyo yatakayowawezesha kuweza kutatua changamoto mbalimbali zinazowasibu katika jamii zao.

Ili kuhakikisha watoto wanakuwa vizuri kiakili na kimwili ni muhimu kuwapatia watoto nafasi ya kucheza vizuri, ili kufanikisha zoezi hilo. Sehemu hii iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kulea watoto imeweka bembea kwa ajili ya watoto hao kuweza kucheza.

Mazingira maalumu yaliyoandaliwa kwa ajili ya watoto waweze kucheza, katika eneo lililoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za kulea watoto lakini na kuwafundisha mambo ya msingi, michezo kwa watoto ni muhimu kwani inawasaidia kukua kiakili pamoja na kimwili.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho andaliwa kwaajili ya kuendesha shughuli za kielimu katika shule ya msingi, kikiwa kimepangiliwa katika mpangilio mzuri na maalumu utakao wezesha wanafunzi hao kuweza kupata elimu kwa wepesi na urahisi zaidi.

Mwalimu akiwa darasani akiendelea kuwafundisha wanafunzi hawa katika shule hii ya msingi, akihakikisha wanafunzi wake wanaweza kumwelewa vizuri na kwa wepesi zaidi akihusisha michoro katika ufundishaji wake.

Kitabu kilichoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuwarahisishia wanafunzi wa shule ya msingi kuweza kuelewa kwa urahisi somo la hesabu, lakini pia kujifunza kiingereza na majina ya wanyama ufundishaji kwa njia hii ni mzuri unaowezesha watoto kuelewa kwa urahisi.

Mwanamke ambaye ni mwalimu katika moja ya shule za msingi nchini, akiwa darasani akiendelea kuwafundisha wanafunzi wake kwa utaratibu mzuri unaowawezesha wanafunzi hao kuweza kumuelewa kwa wepesi na urahisi.

Mabinti hao wakiwa wamevalia sare za shule ya sekondari, wakiwa katika chumba cha maktaba, wakiendelea kuangalia namna na kupata vitabu mbalimbali, vitakavyowawezesha kuongeza maarifa katika masomo yao, wanayojisomea darasani.

Sehemu ya maktaba ikiwa na vitabu vilivyo pangiliwa katika mpangilio maalumu ili kumuwezesha mwanafunzi kuweza kuchagua kitabu anachotaka kusoma iki kuweza kuongeza maarifa kupitia somo hilo, upatikanaji wa maktaba katika shule za sekondari ni muhimu sana kuwawezesha wanafunzi kufikia malengo yao.

Chumba kikubwa cha maabara, mahususi kwa ajili ya kuendesha shughuli ya masomo kwa njia ya vitendo katika shule za sekondari, njia ambayo inatarajiwa kuwafanya wanafunzi wenye kuielewa kwa undani kabisa masomo haya ya sayansi.

Chumba kikubwa cha maabara kinachotumika kwa ajili ya kuendesha shughuli za masomo kwa njia ya vitendo katika shule za sekondari. Masomo hayo ni muhimu ili kuweza kupanua uelewa na ufahamu wa wanafunzi katika masomo hayo ya sayansi.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiendelea kujifunza njia mbalimbali za kisasa ka zakiteknolojia za usomaji kwa kutumia vifaa vya kisasa kama kompyuta, njia ambazo zinatarajiwa kuwaendeleza wanafunzi hao kiteknolojia na kitaaluma zaidi

Wanafunzi wa chuo kikuu wakijumuisha wanaume na wanawake wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza kwa umakini na utulivu mkubwa mkufunzi wao anayeendelea kuwapatia mafunzo mbalimbali yatakayowasaidia kuweza kutatua changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika jamii zao.

Mkusanyiko wa wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakijumuisha wanaume na wanawake, wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa umakini na utulivu mkubwa, ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote atakayowapatia katika maarifa.

Mkusanyiko wa wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa utulivu na umakini mkubwa, akiendelea mkufunzi wao huyo kuwapatia maarifa mbalimbali yatakayowawezesha kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazowakumba kwenye maisha yao ya kila siku.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao anaendelea kuwapatia maarifa na njia mbalimbali za kuishi katika jamii, lakini pia kuweza kutatua changamoto mbalimbali zinazosibu jamii zao ili kuweza kutatua changamoto hizo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusiana na masomo yao. Wakitumia njia za kisasa kabisa zinazohusisha matumizi ya kompyuta binafsi, ili kuhakikisha somo hilo wanalielewa kwa undaji kabisa na kulilidhibiti vizuri.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakijumuisha wanaume na wanawake wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali, yanayohusiana na masomo yao huku wakitumia njia na vifaa vya kisasa kabisa na vya kiteknolojia, kama vile kompyuta mpakato pamoja na simu janja zao ili kufanikisha wanayaelewa kwa undani masomo yao.

Wadada warembo na wazuri wanajishughulisha na shughuli ya kusoma katika chuo cha urembo, wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza kwa umakini na utulivu mkubwa mkufunzi wao anayeendelea kuwapatia maarifa mbalimbali yatakayowezesha kuendesha shughuli zao hizo.

Mkusanyiko wa vijana wa elimu ya chuo kikuu na kujadiliana mambo mbalimbali wakitumia vifaa vya sasa kwa ajili ya kufanikisha jambo hilo, wakijifunza mambo mbalimbali yanayo husiana na masomo yao ya darasani.

Kundi la vijana ambao ni wanafunzi katika elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa umakini na utulivu mkubwa, ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote wanayopewa na mkufunzi wao huyo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakijumuishwa wanaume na wanawake wakiendelea kujifunza kwa utulivu na umakini mkubwa kutokana na mambo yale ambayo wanafundishwa na makufuzi wao ambaye anatarajiwa kuwawezesha kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa utulivu wa hali ya juu, ili kuhakikisha wanadhibiti katika kila ambacho mkufunzi wao huyo anawapatia katika maarifa.

Mkusanyiko wa wanafunzi wa chuo kikuu, ukijumuisha wanaume kwa wanawake wakiwa darasani, wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa utulivu na umakini mkubwa, ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote katika maarifa anayowapatia mkufunzi wao huyo.

Mkusanyiko wa wanafunzi wa chuo kikuu unaojumuisha wanaume na wanawake wakiendelea kujifunza kupitia njia ya majadiliano, njia ambayo inawawezeaha kuweza kujua mawazo ya watu mbalimbali na kuweza kuyatumia hayo kuweza kutatua changamoto zitakazojitokeza hapo baadae.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiendelea kupatiwa maelekezo mbalimbali na wakufunzi wao, yatakayowawezesha kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazoweza kuzikumba jamii zao, kwa wepesi na urahisi.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa darasani, wakiwa wamevalia mavazi yanayotarajiwa kuwalinda kutokana na athari inayotokana na kazi wanayoendelea kuifanya. Wakijifunza kwa njia ya vitendo, njia ambayo inatarajiwa kuwafanya wanafunzi hao waweze kuyaelewa masomo yao kwa wepesi na undani zaidi, ili kuweza kwenda kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya Ufundi vinavyopatikana nchini, wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa ukaribu na umakini mkubwa, ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote wanayopewa na mkufunzi wao, yatakayowawezesha kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini wakiwa wamevalia makoti yenye rangi ya bluu, wakiendelea kujifunza kwa umakini na ukaribu zaidi yale wanayopewa na mkufunzi wao kwa njia ya vitendo, hali ambayo inatarajiwa kuwawezesha wanafunzi hao kuweza kujifunza namna mbalimbali za kutatua changamoto zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, njia ambayo inatarajiwa kuwawezesha wanafunzi hao kujifunza namna mbalimbali za kutatua changamoto zitakazowakumba katika jamii zao.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini, walivyoendelea kujifunza kwa njia ya vitendo namna ambayo inawawezesha wanafunzi hao kuweza kuyaelewa masomo yao kwa undani zaidi, lakini pia kuweza kujifunza namna mbalimbali za kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazosibu jamii zao.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wapo darasani wakiendelea kujifunzia kwa njia ya vitendo, njia ambayo inawafanya wanafunzi hao, waweze kupata ujasiri na uthubutu mkubwa wa kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza kwenye jamii zao.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini wakiendelea kujifunza namna ya kuchomelea vyuma hivyo, njia hii ya kusoma ni nzuri inayowawezesha wanafunzi hao kuweza kupata ujasiri na uthubutu wa kuweza kufanya kazi mbalimbali na kutatua changamoto zitakazo jitokeza kwenye jamii zao.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo wakitumia kompyuta zao, ili kuweza ili kuweza kuhakikisha kwa udhabiti, utulivu na umakini mkubwa ambao mkufunzi wao anawapatia katika maarifa.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi nchini wakiendelea kujifunza katika njia ya vitendo, njia inayowafanya wanafunzi ao waweze kuelewa kwa undani zaidi na kujifunza namna ya kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiendelea kujifunza kwa umakini mkubwa kutumia njia ya vitendo, njia ambayo inamufanya aweze kuwa mahiri katika somo hilo, lakini pia itayomuwezesha kuweza kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii yake.